Wasichana wawili, huenda ni wanafunzi, wanaonekana wakijikita kwenye kazi zao, wakiwa kwenye mazingira yanayoonyesha sehemu ya kujifunzia. Msichana wa mbele anaangalia kwa umakini kwenye kompyuta yake, huku akishikilia kalamu juu ya daftari. Aliye karibu naye pia anaelekeza macho kwenye skrini ya kompyuta yake, huku akiwa amevaa visikizi. Katika mandhari ya nyuma, kuna watu wengine na kompyuta kadhaa, hali inayoonyesha eneo lenye shughuli nyingi za kujifunzia.

Mtu mmoja anaonekana kutoka upande wa kando akitazama skrini ya kompyuta. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo kuna simu ya video inaendelea ambapo mwanamke mmoja anaonekana akiwasilisha taarifa mbele ya ubao mweupe. Mtu aliye karibu anaandika madokezo kwenye daftari kwa kutumia kalamu huku vitabu na madaftari mengine vikiwa vimepangwa mezani karibu na kompyuta hiyo.

Mtu mmoja ameketi mezani akitumia komputa. skrini ya komputa inaonyesha tovuti ya kujifunzia , ikiwa na picha ya mwanamke aliyevaa vichwa vya sauti. Mikono ya mtu huyo iko kwenye kibodi ya komputa, huku mkono mwingine ukiwa unashikilia kikombe cheupe cha kahawa. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya kazi , au chumba cha kujifunzia. kikiwa na nyaraka na vitu vingine mezani , vinavyoashiria mazingira ya kujifunzia.

Watu watatu wameketi kuzunguka meza ya mbao ya rangi nyepesi ndani ya ofisi ya kisasa yenye mwangaza wa kutosha. Wanaonekana kwenye mazungumzo huenda ni mkutano. Kompyuta ya mpakato na karatasi zimewekwa mezani mbele yao. Madirisha makubwa yanaonekana nyuma yao na ukuta ni wa rangi ya kijivu hafifu.

Mwanaume anayeonekana kuwa mwalimu ameketi mezani mbele ya ubao mweupe. Amevaa koti la samawati iliyokolea juu ya shati ya rangi ya kahawa ya machungwa. Anatumia mikono kuelezea kitu huku akiangalia moja kwa moja kwenye kamera iliyowekwa juu, mbele yake ikiashiria kwamba anarekodi au kuendesha somo kwa njia ya mtandao. Mezani kuna kompyuta iliyofunguliwa pamoja na daftari ikiashiria mazingira ya kujifunzia.

Mwanamke ameketi kwenye meza yenye juu ya kioo akifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Amevaa fulana ya rangi ya kirimu nyepesi na yupo ndani ya ofisi ya nyumbani au chumba cha kusomea. Karatasi mbalimbali, daftari na huenda nyaraka zingine zimeweka mezani karibu na kompyuta. Mwanamke huyo anaonekana makini huku akiandika maandishi kwenye kompyuta.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa mwanafunzi ameketi kwenye meza ya mviringo yenye rangi ya nyeupe ofisi ya kisasa. Kompyuta iko mezani ikionyesha mkutano wa video au mwalimu akifundisha na kuandika ubaoni. Mwanafunzi huyo anaandika madokezo kwenye daftari kwa kutumia kalamu ya rangi ya nyeusi. Watu wengine kadhaa wanaonekana wakiwa wameketi kwenye meza tofauti ndani ya ofisi hiyo.

Mwanamke ameketi kwenye dawati akishiriki mkutano wa video. Kompyuta ipo wazi mbele yake ikionyesha gridi ya picha za video ya watu kadhaa, ikiashiria mkutano unahusisha washirika wengi. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya sebule ikiwa na samani na mito ya mapambo yenye rangi ya manjano.

Msururu wa viti vyekundu vya ukumbini vimejaa watu wengi hasa vijana waliovalia mashati na blauzi za aina mbalimbali. Viti hivyo vimepangwa kwa mpangilio wa kushuka kutoka juu kwenda chini ndani ya ukumbi huo; jambo linalowezesha muonekano mzuri wa mbele kwa wote walioketi.

Ukanda mrefu na mwembamba wa maktaba umezungukwa na rafu nyingi za mbao zilizojaa vitabu vya rangi na ukubwa mbalimbali. Dari ni jeupe na lina taa ndefu za umbo la mstari. Kuta za maktaba zina rangi nyepesi zikitoa mwonekano tulivu na mazingira mazuri ya kusomea.

Ukumbi mkubwa mkutano umejaa mistari ya viti vyekundu vilivyopangwa kwa mtindo wa nusu duara vikielekea jukwaani au sehemu ya mbele ya ukumbi. Watu wengi wameketi kwenye viti hivyo wakihudhuria tukio fulani. Dari ya ukumbi ni ya juu na ina mapambo ya rangi ya samawati iliyopauka na mataa zilizowekwa vizuri. Kura za ukumbi ni za rangi ya krimu nyepesi zikitoa mwonekano wa utulivu na rasmi.

Jengo kubwa lenye ghorofa nyingi, la bweni au hosteli, inaonekana nyuma ya lango la chuma, lenye rangi nyeusi. Lango hilo lina mabomba makubwa ya mstatili, na maandishi meupe yaliopakwa juu yake. Madirisha madogo yanaonekana kwenye kila ghorofa, ya jengo, yakionyesha kuwa ina vyumba vingi. Mazingira haya yanaonyesha matumizi ya jengo, kwa makazi ya pamoja.

Chumba rahisi kinachoonekana kuwa ni kibweni au chumba cha kulala cha pamoja, kina kitanda juu na chini, chenye fremu ya chuma, kikiwa na mashuka ya rangi ya waridi. Kulia mwa kitanda, kuna dawati hii la mbao lenye kiti cha samawati na juu ya dawati hilo, kuna rafu zilizojaa vitu mbalimbali, zikiwemo vifaa vya usafi na vitabu au vyombo vya kuhifadhia.

Darasa tupu linaonekana likiwa na mstari wa madawati na viti vya mbao kama yanavyopatikana katika mazingira ya shule. Kuta za darasa hilo limechorwa kwa rangi ya mwanga juu na rangi nyeusi chini. Sehemu ya juu ya kuta imepambwa na mabango za kielimu. Upande wa kulia wa darasa kuna madirisha yanayoingiza mwanga wa asili na kwenye kona ya kulia kabisa kuna rafu tupu isiyo na vitabu wala vifaa.

Darasa, linaloonekana kuwa maabara ya kompyuta, lina wanafunzi kadhaa walioketi kwenye madawati, kila mmoja akiwa na skrini ya kompyuta mbele yake. Wanafunzi wengi wamevaa mashati mekundu, na wanatazama kuelekea kwenye skrini zao. Upande wa kulia wa chumba, kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa mwalimu, amesimama na anaelekeza mkono wake, kuelekea kwenye skrini au ubaoni, akiendesha somo au akitoa maelekezo.

Jengo lenye ghorofa kadhaa linaonekana likiwa na sehemu ya nje iliyojengwa kwa mawe ya kijivu hafifu na matofali ya rangi ya kahawa nyepesi. Kila ghorofa ina safu ya madirisha na sehemu ya nje zina mikingo ya chuma au roshani. Juu ya jengo kuna paa la rangi ya kahawa nyepesi. Katika eneo la mbele kuna mandhari ya kupendeza yenye vichaka na mimea midogo pamoja na sehemu iliyopigwa lami iliyopita mbele ya jengo hilo.

Ndani ya maktaba yenye rafu za kijivu nyepesi zilizopangwa kwa urefu wa chumba zikiwa zimejaa vitabu vingi. Watu mbalimbali wako ndani wengine wamesimama na wengine wameketi. Baadhi yao wameshika vitabu wakisoma kwa makini.

Kitanda cha ghorofa kina rangi ya kahawia iliyokolea na muundo wa kisasa ulio rahisi. Mashuka ya rangi ya samawati hafifu yamewekwa kwenye sehemu ya juu na ya chini ya kitanda. Liko ndani ya chumba chenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia nyepesi. Kuta za chumba zina rangi ya samawati iliyopauka. Kapo juu ya dirisha, kuna pazia lenye mapambo linaloonekana upande wa nyuma. Chumba kinaonekana kuwa sehemu ya makazi ya pamoja au ya bweni.

Chumba kikubwa kimejaa vitanda vya ghorofa vya chuma vilivyopangwa kwa safu, vikijiza sehemu kubwa ya eneo hilo. Vitanda hivyo vina magodoro na vimefunikwa na mashuka au blanketi za rangi mbalimbali na baadhi vina mito juu yake. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya kahawa nyekundu hafifu. Neti ya umbu imening'inizwa kutoka kwenye dari juu ya baadhi ya vitanda hivyo.

Chumba kidogo chenye kitanda kimoja ambacho kimewekwa karibu na dirisha lenye mapazia ya kijivu kikiwa na shuka ya rangi ya krimu au kijivu na blanketi nyekundu juu yake. Friji ndogo ya rangi nyeusi na maicrowevu imewekwa juu ya friji hio. Kuta za chumba zina rangi ya kahawa nyepesi na chini ya kitanda kuna zulia la rangi mbalimbali.

Jengo kubwa la gorofa nyingi lina sakafu kadhaa zenye veranda zilizozungukiwa uzio wa reli. Kuta za nje za jengo hilo zina rangi ya waridi hafifu huku sehemu nyingine zikiwa zimechorwa rangi ya kahawa nyekundu. Madirisha yanaonekana kwa kila gorofa. Mti mdogo umepandwa katika eneo la mbele la gorofa hilo.

Mkanda mrefu na mpana unaonekana ukiwa na kuta za rangi ya kahawa nyepesi. Sakafu yake imetengenezwa kwa vigae au mawe ya rangi nyeupe iliyochanganyika kidogo. Dari ni jeupe na laini likiwa na taa zilizopachikwa ndani ya dari kwa mpangilio wa nafasi sawa. Watu kadhaa wanatembea kwa mistari ndani ya mkanda huo.

Darasa tupu lenye kuta za rangi ya manjano na kuna ubao mkubwa mweusi upande wa kushoto. Meza na viti vidogo vya mbao vimepangwa kwa safu. Madirisha makubwa yaliona fremu za chuma kuruhusu mwanga wa asili kuingia.

Kundi la watu wameketi kuzunguka meza, kila mmoja akiwa na kompyuta mbele yake. Washirika hao, wanaonekana kuhudhuria mafunzo au warsha. Chumba kina kuta za rangi ya krimu nyepesi na meza zimefunikwa kwa mashuka mekundu. Viti vinvyozunguka meza hizo ni vya rangi ya nyeusi na vimefunikwa vitambaa, vikionyesha mazingira ya kujifunzia yaliyo rasmi na tulivu.

Vitanda kadhaa vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa fremu za chuma vimepangwa kwa mstari ndani ya chumba cha bweni. Fremu za vitanda hivyo ni za rangi nyeusi na magodoro ya juu na ya chini yamefunikwa na mashuka ya rangi ya kijani hafifu yenye michoro ya kupendeza.

Chumba kina vitanda vitatu, vyote vikiwa vimefunikwa kwa mashuka na mablanketi ya rangi ya kijani. Kuta za chumba zina rangi ya kijani hafifu, zikipa nafasi hiyo mwonekano wa utulivu. Meza ndogo za mbao zimewekwa kando ya vitanda viwili, na neti nyeupe za mbu zimening’inizwa juu

Vitanda viwili vya aina moja vinaonekana ndani ya chumba. Vitanda hivi vina fremu za mbao na vimefunikwa na mashuka yenye rangi ya kijivu zenye michoro. Kuta za chumba ni za rangi ya cream na sakafu inaonekana kuwa ya mbao ya rangi ya kahawa.

Chumba cha bweni kimejaa vitanda vya gorofa vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Vitanda hivyo vina fremu zinazofanana za mbao na reli za chuma. Mashuka ya vitanda ni ya rangi nyepesi, mengine yakiwa na michoro midogo au miundo rahisi. Ukuta mmoja wa chumba, una kabati na drawer nyeupe zilizopangwa kwa mistari pamoja na sehemu ndogo ya kioo ya kujirembea. Sakafu inaonekana kuwa ya vidwaa vya rangi ya kahawa nyepesi.

Chumba kidogo kinaonekana kuwa cha hoteli au ubweni na kuta zake zimepakwa kwa rangi ya krimu, huku sehemu nyingine ikiwa na rangi ya samawati ya kijani hafifu. Kitanda kimefunikwa na shuka ya rangi ya samawati. Mlango wa samawati unaonekana upo upande wa kushoto na sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya kijivu na kahawa.

Chumba kidogo cha bweni, chenye kuta zenye rangi nyepesi kinaonekana. Kabati na rafu zilizojengwa kwenye mbao za rangi nyepesi zinachukua sehemu kubwa ya chumba, zikiwa zinapanda hadi juu ya duka. Dawati limewekwa chini ya kabati hizo, likiwa na viti viwili vyeusi. Kitanda cha ghorofa cha chuma kimeegeshwa kwenye ukuta wa kabati. Godoro la juu linaonekana wazi na fremu za kitanda ni za rangi nyeusi.

Mchezo wa raga unaendelea na mchezaji aliyevaa jezi ya samawati na nyekundu yuko katika harakati ya kukimbia na mpira mkononi. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyekundu kwa kiasi kikubwa, anamkimbiza kutoka nyuma. Wachezaji wengine waliovaa jezi nyekundu, wanaonekana kwenye mandhari ya nyuma. Uwanja wa kuchezea ni wa nyasi, huku majengo au viti vya watazamaji vikiwa vinaonekana kwa mbali, nyuma ya uwanja.

Maktaba yenye mwangaza mkali inaonekana, na rafu nyingi zilizojaa vitabu zikiwa zimepangwa kando ya kuta. Meza ndogo na viti vya plastiki vimewekwa ndani ya chumba kwa ajili ya kusoma na kujifunza.

Barabara ndefu ya kupita ya sakafu ya vigae vya rangi ya kahawa inaelekea kwenye jengo jeupe lenye mipini ya samawati hafifu. Madarisha madogo na milango inaonekana kwenye jengo hilo baadhi vikiwa ghorofani. Nyoshani ya nje ya jengo ina mkingo wa samawati huku miti na majani yanaonekana nyuma ya jengo hilo.

Kundi kubwa la wanafunzi wanaoonekana kuwa wametoka shule moja, wanashiriki katika hafla ya upandaji miti. Wamevalia sare za shule na wamepangwa kwa safu, baadhi yao wakiwa wameshika miche midogo ya miti mikononi mwao. Walimu wa shule pia wanaonekana wakishiriki katika hafla hiyo. Katika mandhari ya nyuma, kuna jengo la rangi nyepesi lenye paa la rangi ya kahawa nyekundu ikiashiria kuwa shughuli hiyo inafanyika katika mazingira ya shule.

Mwanamke aliyevalia gauni lenye michoro na skafu anatazama mvulana mdogo. Wote wawili wameinua mikono yao na vidole vikiwa vimekunjuliwa kana kwamba wanazungumza kwa kutumia lugha ya ishara. Watoto wengine wanaonekana nyuma yao wakionyesha kuwa ni mazingira ya darasani au sehemu ya kujifunza. Eneo hilo linaonekana kuwa rahisi na michoro au karatasi zilizobandikwa ukutani zikionyesha shughuli za kielimu.

Watu wanne wamekusanyika kuzunguka meza katika eneo linaloonekana kuwa maktaba au sehemu ya kujisomea jambo linalothibitishwa na rafu za vitabu zilizojaa vitabu nyuma yao. Wanaonekana kushiriki katika kikao cha pamoja cha kujifunza wakiwa na kompyuta mpakato, daftari na kalamu mezani.

Kundi la wasichina wadogo wenye ulemavu wameketi sakafuni wakitabasamu kwa furaha kila mmoja amevaa mavazi ya rangi na mitindo tofauti. wasichana wote wameketi karibu karibu wakionekana kushiriki katika mchezo na kutumia ala ya mziki ya watoto wenye rangi angavu. Mandhari ya nyuma inaonyesha darasa la awali likiwa na vifaa vya kujifunzia na mazingira ya kucheza yanayofaa kwa watoto.

Mwanaume mwenye mahitaji maalum ameketi mezani akiandika na kusoma kwa makini. Anaonekana kujielekeza katika shughuli hiyo akiwa kwenye mazingira yaliyo tulivu.

Mikono miwili ya mtoto mwenye mahitaji maalumu iko juu ya ukurusa wa maandishi ya nukta. Mikono imetulia juu ya karatasi yeupe yenye madoa yaliyoinuka .Vidole vyote viwili vimewekwa juu ya uangalifu vikifuata maandishi ya nukta kwa kutumia nje za vidole.

Msichana mdogo mwenye ulemavu ameketi kwenye dawati la mbao ndani ya maktaba akiwa amevaa shati ya rangi ya waridi. Anatazama skrini ya kompyuta ya mpakato huku mikono yake ikiashiria kuwa anatumia lugha ya ishara. Nyuma yake kuna rafu zilizojaa vitabu mbalimbali na juu ya dawati lake kuna vifaa vya kuandikia na vifaa vingine vya kujifunzia.

Mwanamke mwenye ulemavu ameketi mezani ndani ya darasa na amevaa koti la kijivu lenye madoido. Ametundika vichwa vya sauti za rangi ya samawati kichwani na anaangalia kompyuta iliyowekwa juu ya meza ya kijivu. Mikono yake iko kwenye skrini ya kompyuta hiyo. Darasa lina mandhari yenye rangi tulivu na nyepesi huku masanduku ya kuhifadhi vitu na rafu mbalimbali zikiwa zinaonekana nyuma yake.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu chenye rangi nyekundu akiwa ndani ya maktaba nyuma yake kuna rafu nyingi zilizo jaa vitabu mbali mbali amevaa fulana nyekundu na suruali ya rangi ya samawati. Mandhari ya nyuma inaonyesha ukuta wa matofali ya kuchoma ukiongeza mvuti wa mazingira ya kusomea.

Msichana mdogo mwenye ulemavu anaonekana amezingatia kusoma kitabu kilicho mezani mbele yake. Mikono yake iko juu ya kitabu kilichofunguliwa akionekana kushughulikia kwa makini. Amevaa sweta ya kijivu yenye michoro na mapambo pamoja na blauzi ya rangi nyepesi. Sehemu mtu mwingine inaonekana kwa nyuma ikiashiria uwepo wa mwalimu au msaidizi katika mazingira ya kujifunzia.

Kundi la watoto pamoja na mwalimu wameketi kuzunguka meza ndefu ndani ya darasa. Watoto wanatazama sanamu ndogo ndogo za wanyama zilizotandazwa juu ya meza mbele yao. Mwalimu anaonekana akitabasamu na kushirikiana kwa furaha na watoto hao. Ukuta wa darasa umebandikwa herufi za alfabeti na vifaa vingine vya kujifunzia vikionyesha mazingira yenye hamasa ya elimu na ubunifu.

Mwalimu wa kiume alievaa shati ya rangi ya kinyepesi, ameinama mbele ya mvulana mdogo mwenye ulemavu ndani ya darasa. Wanonekana kushiriki katika kipindi cha kujifunza. Mvulana ameketi kwenye dawati la darasani na mwalimu ana mwangalia na kuwasiliana nae kwa karibu. Wote wanatazama kitabu kilicho funguliwa juu ya dawati mbele yao. Wakionekana kuwa makini na kushirikiana katika somo.

Kundi la watu wenye mahitaji maalum, wamekusanyika ndani ya chumbaa kwa ajili ya kipindi maalum. Mwanaume aliyevaa fulana ya samawati amesimama mbele ya ubao mweupe akielezea na kuzungumza kuhusu kilichoandikwa. Wengi wao wamevaa fulana za samawati na baadhi wameketi kwenye viti vya magurudumu. Masanduku kadhaa ya karatasi yanaonekana nyuma. Chumba kina sakafu ya mbao na ukuta wa matofali.

Watoto wawili wenye ulemavu wameketi darasani wakiwa wamevalia sare ya shule ya kijani kibichi. Wanaonekana wakitumia ishara huenda wakizungumza kwa lugha ya alama kati yao. Mandhari ya nyuma ina ubao wenye maandishi mbalimbali. Viti na meza za mbao zinaonekana mahali watoto hao wameketi.

Kundi la watoto wadogo wenye ulemavu, wamekusanyika juu ya sakafu lenye zulia, ndani ya darasa lenye mwangaza mwingi. Mwanaume anayeonekana kua mwalimu, ameketi sakafuni akiwa na kitabu wazi mkononi, na anawasomea watoto wachache waliomzunguka. Watoto wanaonekana kua makini na wenye furaha. Ukuta wa nyuma umejaa rangi angavu , na vifaa vya kielimu vinavyoonyesha mazingira ya kujifunzia.

Mwanamke amelala juu ya kitanda au sakafuni akitumia kompyuta ya mpakato. Anatabasamu kwa furaha huku akiinua mkono wa kulia kana kwamba anafunga mkono .Skrini ya kompyuta inaonekana na inaonyesha kwamba anashiriki katika simu ya video. Amevaa shati jekundu na mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya nyumbani au chumba cha bweni.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara ameketi kwenye meza ya mviringo pamoja na mtu mwenye ulemavu aliyevaa fulana nyekundu. Mwanamke huyo anaashiria nyaraka mezani kwa kutumia kalamu ya manjano huku mtu aliye na fulana nyekundu akiangalia daftari na kuandika ndani yake. Wameketi kwenye meza ya rangi nyepesi katika mazingira yanayoonekana kuwa darasa au sehemu ya kujifunzia.

Mwanamke aliyeketi upande wa kushoto anamfundisha msichana mwenye mahitaji maalumu, aliyeketi upande wa kulia, lugha ya ishara. Wakiwa ndani ya chumba tulivu chenye mazingira ya kujifunzia.